Watu wanne wanaonekana wakisafisha mazingira. Wamevaa shati za rangi nyeupe, huku wakiwa amevaa glavu nyeupe pia. Mwanaume mmoja amevaa barakoa, nyuma yao kuna ukuta na mlango mweusi.

Mtu anatembea kando kando ya barabara akizungumza kwa simu akiwa karibu na ukutaa mrefu wenye maandishi yanayosomeka Sacred Heart High School. Ingawa neno haya limefutika sehemu. Ukutani pia kuna maandiko madogo yanayosema, No Posters.

Hili ni eneo la michezo ya watoto lenye vifaa vya rangi mbalimbali kama vile slide na ngazi liko katikati ya bustani yenye mipaka ya ua mdogo wa majani. Miti mikubwa yenye maua ya manjano imetanda juu ikitoa kivuli huku anga likiwa na mawingu machache meupe.

Lango kuu la kuingilia linaonesha Kwale Teachers Training College kwa maandishishi meupe makubwa juu ya bango la rangi manjano ilio fifia mlango wa geti la chuma mrefu katikati ukiwa na sehemu ya jengo la ulinzi lenye dirisha la vioo.

Ubao wa tahadhari wenye maandishi ya, Fire Assembly Point umechomekwa kwenye ardhi yenye nyasi. Pembeni ya tangi kubwa la plastiki la maji, mshale mwekundu, unaelekeza upande wa kulia, ikiashiria mahali pa kukusanyika, iwapo kutatokea dharura ya moto.

Majengo ya shule yenye paa la mabati yanaonekana yakiwa yamezungukwa na ua uliopandwa vizuri wa vichaka vya kijani. Ukuta wa jengo umechorwa michoro ya wanyama kama twiga, fisi, simba na tembo, ambayo huenda inatumiwa kwa njia ya kielimu kuwavutia watoto. Mbele ya jengo kuna nyasi kavu na bustani iliyoandaliwa kwa umaridadi.

Wanamichezo waliovaa mavazi ya rangi nyekundu yenye mapambo ya bendera ya Kenya wamesimama pamoja wakionyesha hundi kubwa ya shilingi milioni tano. Hundi hio imetolewa kwa kamati la Paralimpiki ya kitaifa ya Kenya tarehe 7/8/2024.

Lango kuu la Kenya Coast National Polytechnic linaonekana likiwa limejengwa kwa muundo wa kisasa. Likiwa na mabango ya taasisi na nembo ya Wizara ya Elimu. Sehemu ya mbele ina barabara ya lami, na maeneo ya watembeya kwa miguu. Huku walinzi wakiwa katika lengo kuu na lango dogo la upande wa kutembelea kwa miguu.

Hili ni jengo la shule ya uuguzi ambalo lina maandishi makubwa ya buluu na nyekundu. Kuta zake zimejengwa na mawe na lina madirisha makubwa na vioo vinavyoezesha mwanga mwingi kuingia ndani. Gorofa la kwaza ina baraza lenye uzio wa chuma ambapo wanafunzi wachache wanaonekana wakipita au kusimama. Mbele ya jengo kuna bustani iliyopangwa vizuri.

Mwanariadha kutoka Kenya amevaa mavazi rasmi ya michezo yenye jina la nchi yake, na kofia ya michezo huku akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anashikilia bango linalosomeka Paris 2024 qualified likiwa na nembo ya World rowing na michoro ya mnara wa Eiffel.

Jengo lenye dari nyekundu linaonekana kuwa la kisasa. Limejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na lina milango ya mbao ya kahawia. Mbele ya jengo kuna bendera iliyosimamishwa katikati ya bustani iliyopambwa kwa mistari ya maua ya rangi ya kijani na manjano. Njia ya zege inaelekea moja kwa moja kwenye mlango mkuu wa jengo hilo.

Wachezaji wa kandanda wenye ulemavu wa mguu wanashiriki kwenye mechi kwa ustadi wa kipekee. Mmoja akiwa amevaa jezi ya rangi ya chungwa na mwingine ya manjano na bluu. Wote wawili wameruka hewani kwa wakati mmoja wakigombea mpira kwa nguvu na makini.